Hii ni chupa la virutubisho vya lishe. Chupa hii ni yenye plastiki yenye wazi au nyeusi yenye kofia nyeupe, Juu ya label limeandikwa gymnastic nutrition na chini yake real strength . Pia inaonyesha vipimo. Lebo pia inasema support bones muscles immune system ikieleza faida za kiafya za virutubisho hivyo.

Hili ni tukio la utoaji wa huduma za kiafya au kampeni ya chanjo kwa watoto, ikifanyika nje au kwenye hema. Kuna mwanamke aliyevalia mavazi ya bluu pamoja na kofia huku wengine wakiwa wamevalia vesti ya manjano wakiwa wamesimama. Kuna mwanamke pia ambaye ameketi akiwa amemshikilia mtoto kuashiria kuwa anangoja kuwa apewe chanjo.

Huu ni mkono wa mtu ambao umeshika sindano inayoonekana kunyonya dawa au kitu kilicho na rangi ya machungwa kutoka kwenye chupa. Kando yake kuna kisanduku cha dawa ambacho kina maandishi ya maugonjwa kama: matumbwitumbwi, surua na rubela. Inaonyesha kuwa hii ni chanjo. Chini yake, kuna vyupa ambavyo vinatumika kuhifadhi dawa hiyo.

Haya ni mafuriko makubwa katika eneo la mijini au viwandani. Barabara imefunikwa maji mengi ya kahawia yanayoashiria mafuriko. Magari kadhaa yaliyokwama au yamefunikwa na maji yakiwa yameegeshwa . Nyuma ya magari kuna majengo baadhi yakiwa ya ghorofa na miundo mbinu kama vile nguzo za umeme au simu na uzio wa nyuma. Anga linaonekana kuwa na mawingu au ukungu.

Haya ni mandhari ya ukame sana, inayoweza kuwa jangwa au eneo la volcano . Sehemu kubwa ya mbele imejaa miamba, na mawe makavu yenye rangi ya kahawia na nyeusi. Kuna mti mmoja umesimama peke yake, ukiwa umenyauka au hauna majani mengi. Nyuma ya mti, ardhi inaendelea kuwa kavu, ikiwa na nyasi kavu za rangi ya kahawia na udongo wenye rangi ya machungwa. Mbali kabisa kuna milima au vilima vidogo vinavyoonekana hafifu.

Hivi ni virutubisho vya lishe vinavyojulikana kama Folic acid and Iron. Viko kwenye chupa ya rangi ya waridi iliyokolea yenye kofia ya rangi inayofanana. Hiyo lebo imeandikwa SHENEED na herufi kubwa. Huweza kuwa bidhaa hii inalenga wanawake. Pia inaonesha manufaa amabayo kama hurudisha utengenezaji wa chembechembe za damu katika hali ya kawaida, ukuzaji mzuri wa kijuzi na maelezo mengine.

Hili ni tukio la kihuduma za afya za uzazi, uchunguzi wa tumbo au mafunzo ya afya ya jamii hasa katika mazingira ya kijijini ambapo kuna mwanamke mmoja amevalia mavazi ya bluu, akionyesha kuwa anamhudumia mwanamke mmoja ambaye amelala chali huku wengine wakitazama au wakiskiza mafunzo hayo.

Hili ni rundo la picha ndogo za kioo ambazo zinaonekana kuwa vyupa vya dawa. Kila chupa imejaa unga mweusi unaofanana na mchanga au rangi ya kahawia na imefungwa kwa kifuniko cha metali cha fedha na katikati ya buluu na kijivu . Chupa hizo zimetawanyika juu uso usiowazi unaofanana na zulia ama kitambaa chenye muundo fulani.

Huyo ni mtu mmoja ambaye amevalia mavazi maalum ya kujikinga yenye rangi nyeupe na glavu ya kijani na barakoa ya gesi nyeusi. Anaonekana akifanya kazi ya kudhibiti wadudu au kusafisha au kuua viini katika eneo linaloonekana kuwa jikoni au eneo lenye sinki . Mavazi haya mwanaume anashughulikia kuwa ana kemikali au vitu vyenye sumu ambavyo vinahitaji ulinzi wa hali ya juu.

Huu ni mkono ambao umevalia glovu ya rangi ya kijani, ukishika sindano na chupa ndogo yenye lebo iliyoandikwa M-M-R kumaanisha kuwa ni tiba ya matumbwitumbwi, surua na rubela. Inaonekana mtu huyu anajiandaa kuchukua au anachukua chanjo kutoka kwenye chupa hiyo.

Huu ni mkono wa mtu ambao umevalia glavu ya kijani kibichi ikishika chupa ndogo ya dawa na sindano. Sindano imeingizwa kwenye kizuizi cha mpira cha chupa hiyo ikionyesha mchakato wa kuchora au kuingiza zoevu. Lebo kwenye chupa inaonekana wazi na inasomeka chanjo cha MMR ikiashiria kuwa yaliyomo ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella. Maandishi mengine madogo pia yanaonekana chini yake.

Hapa ni darasani ambapo wanafunzi wamejaa. Wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule. Wameketi kwenye madawati ambao baadhi wao wameshika vitabu au mabango yenye picha au maandishi. Mbele yao kuna mwalimu ambaye amevalia fulana nyeupe. Anaonekana akizungumza au kutoa maelekezo kwa wanafunzi.

Hapa ni kwenye kituo cha afya au hospitalini, mwanamke mmoja anaonekana kuwa mama ameshika mtoto mchanga na anamtazama chini kwa upendo huku akitabasamu akiwa amevalia nguo zake za bluu. Kuna mhudumu wa afya amevalia kanzu nyeupe, barakoa na glavu anampatia mtoto mchanga huduma ya matibabu labda ni sindano au chanjo. Pia kuna mwanamke mwingine nyuma akiwa anambeba mtoto mwingine kuashiria wanangoja zamu yake.

Hii ni shughuli inayoonyesha matibabu ya dharura au utunzaji wa wagonjwa hospitalini, labda baada ya ajali na inahusisha timu ya wataalamu wa afya, kwa kuwa mazingira au mavazi yaliyovaliwa ni ya wale wanaotoa huduma za ghafla.

Hii ni pakiti ya dawa ya chanjo ikiwa na maelezo muhimu juu yake. Juu ya pakiti kuna nembo ya saa mbili na jina Serum Institute ikionyesha mtengenezaji ni Serum Institute of India. Pia kuna maandishi inaonyesha kuwa hii ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella . Katika mfumo wa unga uliokaushwa pia imedhibitishwa kuwa inahitaji kuchanganywa kabla ya kutumika.

Hili ni kundi la watu wakiwa wameketi huku wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi nyekundu na shanga, inaonekana kama ni jamii ya wamaasai kutokana na mavazi yao. Mbele yao kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa anazungumza nao au anawapa maelekezo. Nyuma yao kuna majengo machache yanayoonekana kama nyumba za vijijini na mbali zaidi kuna milima au vilima.

Hizi ni bidhaa za afya. Kuna sanduku la virutubisho, ambalo ni la manjano, bluu, kijani na nyeusi. Limeandikwa Go suppliment Pack . Upande wa kushoto wa sanduku, kuna orodha ndogo ya hizo virutubisho mbali mbali vilivyomo. Kuna kikombe cha maji juu ya kulia. Vidonge na pakiti za virutubishi vya afya.

Huyu ni mfanyikazi wa afya akiandaa chanjo au dawa labda katika kampeni ya chanjo au kituo cha afya. Mikono yake inaonekana akishughulikia chupa ndogo ya dawa au chanjo labda anaijaza sindano. Nyuma yake kuna watu wengi kadhaa wakiwa wamesimama na wakisubiria baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa. Mazingira yanaonekana kuwa ni ndani au eneo lenye kivuli kama vile ukumbi au kituo cha afya.

Huyu ni mkulima au mtu mwenye mfanyikazi wa kilimo ambaye amevalia mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo suti ya rangi ya kijivu, kofia pana, glovu za kijani na vitu vingine ili kujikinga. Anatumia mkono wake kushika mpini wa kifaa cha kunyunyizia na ananyunyizia dawa kwenye mimea yenye majani mengi ya kijani kibichi.

Hili ni jengo la vioo vya shule pamoja na kituo cha kunawia mikono na wanaume wawili wamesimama mbele yao. Kuna maandishi wazi yanayoonyesha kuwa nawa mikono yako hapa. Pia kuna nembo inayoonyesha kuwa hili ni shule ya sekondari iitwayo Mengai. Pia hii inaonyesha juhudi za kuboresha miundo mbinu za usafi na afya katika shule za sekondari.

Hii ni picha ya muuguzi mwenye ngozi nyeusi amevaa nguo za buluu na stetoskopu shingoni mwake. Anaonekana akimchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye veta . Mtoto mchanga ni mdogo sana labda ni njiti na amezungukwa na vifaa vya kimatibabu.

Hizi ni chupa mbili zenye rangi nyeupe na kibandikio chekundu na cheupe pamoja na dawa mbili ambazo zina kipeperushi ambacho kimeandikwa Immanuel herbal clinic . Vitu hivi vyote viko kwenye kiganja cha mkono wa mtu ambaye anaonekana kuwa mweusi.

Hili ni lori la kubeba maji taka lililoegeshwa kando ya barabara au eneo wazi lenye nyasi. Lori hili lina rangi nyeupe mbele kwenye sehemu ya dereva na sehemu kubwa ya nyuma yaani tank ina rangi nyekundu. Juu ya tanki hilo neno exhauster limeandikwa kwa herufi kubwa. Kuna watu wawili au watatu wamesimama karibu na sehemu ya nyuma ya lori hiyo.

Hii ni dawa pamoja na kijisanduku chake, ambazo zimeandikwa your logo pia kuna maandishi ambayo yanamaanisha dawa ya kutuliza maumivu. Kwenye chupa hizi au mtungi wa plastiki wenye ufuniko chenye michirizi. Zote zimepakwa rangi nyeupe na njano na zina muundo unaofanana. Hii inatumika kuhifadhi dawa.

Hapa ni eneo la ubomoaji ambapo jengo kubwa linaonekana kubomolewa kwa sehemu huku tingatinga ikionekana kuondoa vifusi vya mabaki ya jengo hilo. Pia kuna maafisa ambao wamevalia sare ili kuzingatia usalama au kulinda usalama ambapo hili jengo linabomolewa.

Mbele yake kuna mwanaume ambaye amevali mavazi meupe, mkono wake wa kulia ukiwa umeinuliwa na kudungwa sindano na mhudumu ambaye amevalia vazi la kibichi kuonyesha kuwa ni mhudumu wa afya. Nyuma yake kuna foleni ya watu ambao wameketi wengine wakiwa wamesimama wamevalia barakoa.

Hawa ni wanafunzi ambao wanaonekana wamevaa nguo, shati ya manjano na long'i za blue huku mmoja wao amevaa begi mgongoni lenye rangi ya blue .Wanaonekana wakona masks usoni mwao kutokana kujikinga kutokana na janga fulani linalosambazwa. Wanaonekana wakinawa mikono kutumia sabuni na maji.

Mwanaume aliyevalia sare za usalama na barakoa akiosha mikono kwenye kituo cha kunawia mikono chafu.

Taswira kamili inaonyesha kuwa hili ni tukio la chanjo au kupewa kwa dawa kwa watoto wachanga ambapo mhudumu wa afya amevalia shati jeupe na vesti ya majano akiwa amevalia pia kifunikio chenye uso au face shield huku mama mzazi akiwa amemshika mtoto wake mchanga wote wakiwa wamevalia pia na wahudumu wengine.

Kuna mwanaume na mwanamke. Mwanamke akiwa kushoto anaonekana kuwa mgonjwa na anaangalia ndani ya kifaa kikubwa cha kupima macho. Naye mwanaume anaonekana kuwa daktari au mtaalamu wa macho ameketi kinyume na mwanamke huyo na anatumia kifaa hicho kumchunguza mgonjwa wake.

Hii ni wodi ya hospitali ikiwa na wangojwa kataa wamelala kwenye vitanda vya hospitali na kuashiria hali ya matibabu au uangalizi wa kiafya. Kuna mngonjwa ambaye anapandeji kwenye mabaja na amewekewa drip . Pia kuna mwingine upande wa kushoto akiwa amefunikwa uso wake kwa blanketi nyeupe akilala kitandani na pia amewekewa drip . Sakafu inaonekana kuwa safi. Hii iko katika maandari ya hospitali.

Hapa kuna dawa tatu ambao zimesimama ambazo ziko kwenye botoli mbili ndogo, kuna ingine iko kwenye botoli ya glasi ambayo imesimama na zote ambazo zimesimama. Kuna sirinji ambayo iko na sindano ambayo inaonekana ni ya kutibu ugonjwa wa yellow fever ambao ni sindano. Kando yao kuna barakoa ya buluu.

Mandhari ni nyumba iliyokuwa ya jadi yenye kuta za udongo au matope ya rangi ya kahawia. Ndani kuna mwanaume amevalia kofia nyekundu yenye muundo fulani juu yake inayoashiria utamaduni au cheo maalum. Mzee huyu wa kimila au mganga wa jadi akiwa ameketi chini na kufanya shughuli za kuandaa vitu labda dawa za jadi au kuu ndani ya nyumba ya jadi.

Hizi ni vifunganishio vitatu vya chanjo. Kifunganishio kimoja kimejikita mbele na kinaonekana wazi, huku vingine viwili vikiwa vimerundikwa nyuma yake. Vifunganishio hivi ni vya chanjo ya surua, matubwitubwi na rubela inayotolewa ikiwa imekaushwa, ikihitaji kuchanganywa kabla ya kutumia.

Hizi ni chupa ndogo za glasi zenye kofia ya njano na label nyeupe zimepangwa kwa safu na chache ziko mbele zikionekana wazi. Kuna maelezo au maandishi makuu yameandikwa kwa Kireno. Rangi kuu ni nyeupe na maandishi meusi. Chupa zimewekwa kwenye sehemu isiyo na mandhari maalum. Kuna mwanga wa kutosha unaoangazia chupa hizo.

Huyu ni daktari wa meno, ambaye anamhudumia mama na mtoto wake katika kliniki ya meno. Daktari huyu amevaa koti jeupe la daktari, kofia ya kinga na barakoa ikionyesha taaluma na kuzingatia usafi. Anaonekana akizungumza na mtoto mdogo aliyeketi kwenye paji la mamake, na anampea mtoto huyu kitu kinachoonekana kama chekundu labda ili kumtuliza ama kufanya ajisikie huru.

Hivi ni vifunganishio kadhaa vya bidhaa za matibabu, au kimatibabu zikiwa zimewekwa kwenye sehemu nyeupe isiyo na mandhari nyingine. Bidhaa zote zina rangi ya njano, nyeupe na buluu na zina nembo sawa.

Mandhari yanaonekana ni kliniki ya meno ambapo daktari wa meno amevalia vazi la upasuaji la bluu pamoja na kofia ya upasuaji ya bluu, barakoa, miwani ya usalama huku akitia vifaa vya meno kwenye mdomo wa mgonjwa wake anayeonekana kuwa mtoto mdogo ambaye amepanua kinywa chake. Kando yake kuna mhudumu wake ambaye pia amevalia vivyo.

Watu wamevalia mavazi maalum ya kinga na vifaa vya kunyunyuzia dawa, wakishughulikia mwili au kifurushi kinachofanana na mwili karibu na gari la kubeba mizigo katika eneo la jijini. Hii ina ishara shughuli za usafiri, udhibiti wa mgonjwa, au kushughulikia hali ya hatari.

Hii ni chupa ya dawa ya chanjo ambayo inatumika kuzuia surua, matumbwitumbwi na rubela na ndani ya chupa kuna kiowevu cha rangi ya kahawia nyekundu. Kuna sindano ambayo ina alama za kipimo ikionyesha kuwa iko tayari kwa ajili ya kupima dosi. Kuna vidonge kadhaa vya rangi ya chungwa na vingine vilivyo juu ya blister . Vifaa vyote vimepangwa kwenye sehemu nyeupe labda meza au kaunta na mwangaza mkali unaonyesha undani wa vitu.

Kuna mwanaume mwenye asli ya kimaasai kutokana na mavazi yake ya kimaasai, huku akiwa akidungwa sindano na mhudumu wa afya ambaye amevalia vesti au kanzu ya kijani na shati nyeupe, huku mwanaume huyu akionekana kuinama kwa maumivu.

Hivi ni vifaa amabayo vinatumika kuhifhadi chanjo na masidano. Hii inaonyesha wazi kuwa ni chanjo wa surua matumbwitumbwi na Rubella. Mbele ya chupa hizi upande wa kushoto kuna sidano ilioandikwa syringe medication kwenye lebo yake ya njano. Upande wa kulia kuna chupa ingine ndogo chenye kifuniko cha rangi tafauti ambazo uenda zina dawa au vifaa vingine vya matibabu.

Hizi ni aina tatu za dawa ambazo zina rangi tofauti na vifuniko tofauti. Moja ni rangi nyeupe, ingine ni rangi ya manjano, ingine ni rangi nyeupe na rangi ya umanjano uko umepita katikati. Hizi ni dawa za vitamin D ambazo zinaongeza nguvu mwilini kwenye mwili.

Haya ni matibabu ya meno katika kliniki, ambapo daktari wa meno na msaidizi wake wanamhudumia mgonjwa, huku msaidizi mmoja akitoa ishara ya jembe.

Mtu aliyevaa suti ya majano ya kemikali na barakoa ya gesi akichukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe kwa kutumia kifaa kinachofanana na usufi. Mtu huyu amevaa glavu nyeusi. Mikono mingine miwili iliyovaa glavu za blue na suti nyeupe ya kinga inaonekana ikishikilia kamba labda ikimshikilia ng'ombe. Ng'ombe huyu ana rangi ya kahawia na anaonekana akiwa ndani ya zizi lenye nondo za chuma zenye kutu. Mandhari inaonekana ni ya nje kwa kuwa sababu anga la bluu na miti ikionyesha kuwa eneo hilo ni la nje.

Hii ni clinic ya meno ambapo muhudumu amevalia shati jeupe na barakoa, huku ameshika vipimo akivielekeza kinywani cha mgonjwa wa meno, ambaye amelala chini, huku akiwa amefungua kinywa chake wazi.

Hapa ni kwenye kliniki ya meno ambapo daktari na msaidizi wake wanamhudumia mgonjwa mwanamke ambaye amelazwa kwenye kitanda huku amekipanua kinywa chake. Daktari anaonekana kutia vifaa viwili vyenye mwanga mdomoni mwa mwanamke huyu.

Hapa kuna watu wawili ambao wote wameketi chini, mmoja ni daktari wa macho ambaye amevalia koti nyeupe, huku mwengine amevalia koti ya kijani ya kahawa. Daktari huyo anamtazama mwingine kwa macho huku akiangalia shida aliyo nayo kwenye macho.

Vitu vitatu tofauti vinavyohusiana na afya na matibabu, vimewekwa mandhari nyeupe safi, kuna chupa ya sampuli ya mkojo ambayo iliyoandikwa waziwazi sampuli ya mkojo, kuna zambarau za bluu, vidonge vyekundu, upande wa kulia wa chupa kuna vidonge hivyo au virutubisho vinavyohusiana na afya ya njia ya mkojo na kadhalika.

Hawa ni wanawake ambao wawili ambao wanachota maji kutoka kwenye chanzo kisicho rasmi pengine kisima cha muda au shimo la maji iliyoko katika eneo kavu au jangwa. Maeneo haya yanaonekana kuwa shimo ndogo la dini na maji yake ni kahawia . Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa na milima au milima vya udogo au miamba. Wanawake hawa wanatumia mitungi yenye rangi ya manjano.

Hili ni jengo ndogo lililojengwa kwa mbao na bati likiwa limewekwa kwenye katikati la eneo la mimea linaonekana kama mfumo wa maji au kituo kidogo cha huduma katika eneo la vijiji. Paani pake panaonekana kuwa na bati la rangi ya buluu au kijani na kuna bomba mawili madogo yaliyosimama juu ya paa yanayoweza kuwa ya uigizaji wa hewa au sehemu ya mfumo wa maji.

Mazingira haya ni chumba cha upasuaji ambapo tunaona angalau madaktari watatu au wanne wakiwa wamevaa nguo za upasuaji za kijani kibichi, kofia za buluu na barakoa. Kuna mgonjwa aliyelala chini kwenye meza ya upasuaji akiwa amefunikwa na nguo za kijani zinazotumika wakati wa oparesheni na sehemu ndogo tu ya mwili yake ndio imewachwa nyuma.

Hapa ni kliniki au hospitali. Kunaonyesha muuguzi mmoja ambaye ni mwanamke, amevalia sketi yenye buluu na shati nyeupe, na mask usoni. Anaonekana akimdunga mtoto shindano kwenye mkono wa kushoto huku mamake akimshikilia kutokana na uchungu anaodungwa shindano.

Huu ni moto wa rangi ya chungwa na nyekundu. Inatanda kutoka sehemu ya chini ya picha. Moto huu unaonekana ukiwaka kwenye mlima au kilima ukifuata mtetemeko au muundo wa ardhi. Picha inatoa hisia ya uharibifu mkubwa wa mazingira hatari, ikionyesha janga la moto wa msituni.

Huyu ni daktari wa meno ambaye amevalia koti jeupe lenye limechorwa meno pamoja na glavu na kofia kichwani. Mgonjwa wake ni mwanaume ambaye amelala huku amepanua kinywa chake wazi akiwa na miwani ambayo inamkinga kutokana na mwanga mkali wa vifaa vya meno. Upande mwingine kunaonekana kuna msaidizi wake kwa kuonekana kwa glavu nyekundu.

Huyu ni mtoaji huduma ya afya, ambaye mkono wake tu unaonekana. Amevalia mavazi ya rangi ya bluu. Anaonekana akimpa sindano mwanamke, mwanamke ambaye amevalia kinyago cha rangi ya bluu, miwani na kitambaa cha zambarau. Nyuma yao kuna sanduku nyeupe lenye maandishi Kemsa, ambayo huenda inahusiana na shirika la ugavi wa dawa nchini Kenya.

Hapa panaonekana kuwa ni hospitali au makazi pa kufanyia mazoezi. Kuna watu wawili ambao mmoja ameketi chini, mwingine amesimama. Aliyesimama amevalia nguo za bluu. Aliyeketi amevalia nguo za rangi tofauti ambao ni ya kahawa na ingine ya mistari ya bluu kwa umbali. Anaonekana kuwa anaenda kufanya mazoezi huku ameinua mikono yake akishikilia kipimo cha mazoezi.

Mazingira haya yanaonyesha zahanati ama hospitalini, ambapo kuna mhudumu na mhudumiwa. Mhudumu amevalia glavu kwenye mikono, akiwa amevalia pia nguo za blue , ilhali muuguzi wake amelazwa kwenye kitanda cha hospitali, akiwa amefungua kinywa chake, akimulikwa ndani.

Huyu ni daktari na msaidizi wake, daktari mkuu akiwa amevalia barakoa, glavu na sare ya buluu akiwa na mgonjwa wake ambaye amelazwa chini huku amepanua kinywa chake wazi huku mhudumu au msaidizi wa daktari mkuu akiwa amebeba kifaa fulani juu huku ameshikilia kinywa cha mgonjwa .Mandhari inaonekana ni kliniki ya meno.

Hili ni eneo la chanjo au huduma ya afya ya umma inayofanyika nje labda chini ya hema au katika kituo cha muda. Kuna watu watatu wanaoonekana wazi wote wakiwa wamevalia barakoa kuashiria umuhimu wa usalama wa afya. Mwanamke anayetoa chanjo ameinama kidogo. Amevaa shati la blue la mikono na sketi fupi ya kijivu. Nyuma ya huyo mwanamke mwingine amesimama. Amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi. Anaonekana akisimama au kusaidia katika mchakato huu.

Hili ni tukio la chanjo au utoaji wa huduma za afya kwa watoto wachanga ikifanyika ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha afya au kliniki. Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mhudumu wa afya anamtumia sindano. Ana kifaa kingine cha chanjo kumchanjia mtoto mchanga ambaye ameketi mikononi mwa mzazi wake. Nyuma yao kunaonekana kuwa na wanawake wengine ambao wameketi wakitazama tendo hilo pamoja na wahudumu wengine.

Picha inaonyesha virutubishi vya lishe na vidonge vyake vilivyomwagika. Baadhi ya maandishi yanaonekana wazi. Jina la chama, uwezo mkubwa, jiba la virutubisho kipimo, mambo yanayosaidiwa na virutubishi hivi, labda afya ya mifupa, na kinga mwilini.

Huu ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali vikiwa vinaonekana asilia au vya jadi viliopangwa chini. Mandhari inaashiria shughuli inayohusiana na dawa wa asili uganga au mila fulani.

Hawa ni wanawake wawili wanaojaribu kukabiliana na maji mengi yaliyotuama yanayoonekana kuwa mafuriko au mkusanyiko mkubwa wa maji machafu. Mwanamke amevaa shati ya buluu na suruali ameinama na anatumia ndio au chombo kikubwa cheupe kumwaga maji kutoka eneo lililotuama . Eneo lote limefunikwa na maji mengi yaliyotuama yakionekana kuwa na matope au machafu yakionyesha athari ya mafuriko au ukusanyaji.

Huyu ni muuguzi wa kike ambaye anaonekana akitabasamu huku akimwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali cha glasi. Muuguzi anaonekana akimrekebisha nguo au kumfunga blanketi. Nyuma yao kuna chumba cha hospitali chenye kuta za samani za hospitali.

Hili ni kundi la watu mchanganyiko wa watoto, watu wazima, wanawake na wanaume ambao kuna wale ambao wameketi na wale ambao wamechuchumaa. Watu wamevalia barakoa usoni mwao, wanaonekana wakiinua mikono juu huku aidha wakipigwa picha au wakishangilia au wakifanya tofauti.

Hili ni tukio la chanjo au huduma ya afya inayotolewa kwa mtoto mdogo ambaye amebebwa na mzazi wake pengine katika kliniki ya nje au kambi ya chanjo. Kuna mwanamke aliyevalia koti jeupe la mahabara anaonekana akimchoma sindano mtoto mchanga kwenye mkono au bega lake.

Hapa ni kwenye kliniki ya meno ambapo mwanamke anapokea matibabu ya meno kutoka kwa daktari wa meno. Mwanamke huyu amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefungua kinywa chake wazi, mhudumu wa afya aliyevalia sare ya buluu na glavu nyeupe anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu ndani ya mdomo wa mgonjwa. Sehemu ya kiti cha meno imefunikwa na kitambaa cha buluu, ikionyesha usafi wa utaratibu wa kliniki.

Hiki ni kivurushi cha dawa au kirutubisho cha jilishe kinacho julikana kama SuperD3 hasa kirutubisho hiki kina dosi unatumia kutibu upunguvu kubwa wa vitamini D , badala wa matumizi ya kila siku inawazilisha habari muhimu kuhusu aina wa dawa wa kipimo na idadi ya vidonge.

Hapa kuna chupa ndogo, enye rangi nyeupe huku kifuniko chake ni cha rangi ya buluu. Kuna maandishi ambayo yakeandikwa juu yake, dozi moja, kuna Surua, kuna virusi vya Rubella. Kando yake, kuna sirinji ambayo inaonyesha kuwa ina dawa.

Huyu ni mkulima au mfanyi kazi wa kilimo, akifanya unyunyizi wa dawa. Mkulima huyu amevaa sauti ya rangi ya njano nzima ,barakoa na kinyago cha kujikinga na vumbi au gesi. Nyuma ya mtu huyo kuna shamba kubwa lenye mimea uliopandwa kwa safu natifu. Mimea mingi ya bustani pia inaonyeshwa hapo.

Hii inavyoonekana ni kliniki ya watoto ambapo Kuna muhudumu mbaye amevalia vazi leupe na barakoa huku akimdunga sindano mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mama yake vile vile Kuna watoto wengine ambao wameshikwa na wazazi wengine wakiwa wameketi wengine wakiwa wamesimama kwenye foleni.

Huyu ni daktari au muuguzi, ni mwanamke anaonekana amevalia nguo nyeupe. Anaonekana anamkabidhi mtoto mchanga dawa mdomoni mwake huku mama yake ambaye amemshikilia kwenye mapaja yake.,anamtazama daktari anapojaza dawa kwenye mdomo wa mtoto.

Hili ni duka au kibanda amacho kimetengenezwa kwenye mbao. Kinaonekana kuwa kinauza vitu kama chupa nyingi za plastiki na za kioo zenye ukubwa na maumbo tofauti. Baadhi ya chupa zinaonekana kuwa na vimiminiki vya rangi tofauti na nyingine zinaonekana kuwa tupu au vimejaa vitu visivyoeleweka. Kwenye ukuta kuna vitu vilivyosokotwa kamba, vitu vinavyofanana na viungo au mimea iliyokaushwa na vyombo vya mbao kama vile vinu na mchi.

Huyu ni mwanamke mwenye umri mkubwa akichota maji kutoka kwenye kisima au bomba la maji. Anatabasamu kubwa akionekana mwenye furaha na kuridhika. Amepaka kilemba cha zambarau kichwani na amevaa gauni la kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa nje na kuna udongo na mchanga nyuma yake. Inaashiria upatikanaji wa maji safi jambo ambalo linaweza kuwa muhimu sana katika eneo hilo.

Huu ni mkusanyiko wa vitu mbali mbali, vingi vikiwa vinafanana na vile vinavyotumika katika tamaduni za jadi au imani za kienyaji, hasa katika muktatha wa waganga wa jadi au sherehe za kitamaduni. Vitu hivi vimepangwa au kuwekwa pamoja katika eneo lenye rundo la vitu vingine.

Hapa kuna watu watatu ambao kuna mmoja wao ameketi katikati huku ameangalia uso juu akipanua mdomo wake wazi. Kuna mwingine ambaye yuko kwa mkono wake wa kulia ambaye amesimama amevalia shati nyeupe na barakoa usoni na glavu mkononi huku anakaa akionekana kuwa yeye ndio daktari. Mwingine msaidizi wake ameshikilia kitu mkononi ambaye amevaa glavu nyeupe na nguo ya blue .

Huyu ni daktari au muuguzi. Anaonekana amevaa manguo yenye shati lenye nyeupe na miwani kwenye shingo yake. Anaonekana ameshikilia sindano mkononi huku akidunga msichana mmoja ambaye amevalia rinda kwenye mkono wake wa kushoto.

Hili ni tukio la uharibifu unaoonekana kusababishwa na maji mengi au mafuriko na kuna umati wa watu waliokusanyika kushuhudia. Chini ya ardhi iliyobomoka kuna maji mengi ya matope yanayopita yanayopita. Kuna pia muundo wa zege unaofanana na daraja ndogo au mfereji wa kupitishia maji chini ya barabara au njia. Mto huu unaonekana umeathiriwa na nguvu ya maji na udongo umemomonyoka pembeni mwake.

Hapa kuna boksi ambayo ina aina ya dawa ambayo juu ya boksi hili lina rangi nyeupe na rangi ya buluu. Ndani ya boksi hii kuna dawa ambazo zimeandikwa Vitamin D3 ambazo ni za kuongeza vitamin kwenye mwili.

Hawa ni watu ambao wamevalia ovaroli nyeupe, kofia, barakoa, pamoja na glavu wakionekana kuwa mmoja wao ananyunyuzia, huku mwingine akiwa amekishika kitu cha kinjano, huku akikaa anakitengeneza.

Hivi ni visanduku vitatu ambavyo ni vya rangi ya machungwa na nyeupe ambayo ni ya dawa ya Zithroni mia mbili hamsini. Mbele yao kuna pakiti mbili za vibao ya dawa zenye rangi ya machungwa zikiwa zimelala mbele ya masanduku. Kila pakiti inaonekana kuwa na idadi fulani ya vidonge vilivyopangwa.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa likionyesha hali ngumu ya maisha katika makazi duni au yasiyopangwa vizuri. Kiasi kikubwa ya rangi ya kahawia imefunifika eneo lote ikifikia hadi usawa wa madirisha au sehemu za juu za nyumba.

Huyo ni mtaalamu wa afya, ya jamii akihudumia mtoto mdogo ndani ya nyumba inayoonekana kuwa ni nyumbani au kituo kidogo cha afya, amevalia sare yake ya rangi buluu, karibu naye kuna begi kubwa jeusi lenye nembo isiyosomeka, inawezekana kuwa community health pia kuna sanduku la zana za matibabu.

Watoto wawili mvulana na msichana wanajaribu kuchota maji kutoka kwenye chanzo kinachoonekana kuwa kichafu na chenye matope. Mvulana aliyevalia shati la rangi ya pink au nyekundu amepiga magoti. Anaonekana akijaza chombo chake huku msichana akingojea zamu yake. Mazingira kwa ujumla yanaonekana kuwa kavu na yenye vumbi ikionyesha uhaba wa maji safi na usalama.

Hiki ni kifaa cha kunawia mkono kilicho uundwa maalum kinacho tumika sana katika maeneo ya umma au biashara hususuna wakati changaa kama Covid ukuza usafi. Muundo mkubwa wa hiki kifaa kwa fremu wa chuma nyeusi ilioshikilia sehemu mbali mbali. Juu kabisa kuna pipa au chombo kikubwa cha rangi ya kijani kibichi kinacho shikilia maji.

Hili ni eneo la chanjo la umma ambapo watu wanapata chanjo na wafanyikazi wa afya wanatoa huduma hio. Ni sehemu kama kituo kikubwa cha chanjo. Maafisa wanaotoa huduma pamoja na wanaopokea huduma wote wamevalia barakoa.

Hizi ni chupa ndogo mbili ambazo ni za gilasi zenye vifuniko vya bluu na alumini, hivi ndivyo vinatumika kuhifadhi chanjo au dawa zinazoweza kudungwa. Viko mbele ya kifurushi chao kikubwa au sanduku ambacho kimefifia kidogo nyuma.

Kuna watu watatu, ambao miongoni mwao kuna mtoto mchanga, mwanamke amevaa pajama za waridi na kofia ya kulala ya buluu ambayo inaonyesha labda ndiye mama na bado yuko katika mavazi ya hosipitalini au amepumzika baada ya kudungwa. Anamtazama mtoto kwa upendo ambaye ameshikilia na mwanaume.

Taswira hapa inaonyesha kuwa mandhari haya ni kwenye kliniki ama hospitalini, ambapo mhudumu aliyevalia shati nyeupe pamoja na veli yenye rangi nyekundu, akimpa mtoto mdogo chanjo mdomoni huku mzazi akiwa amemshika.

Huu ni mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kuhusiana na mila za kiasili, dawa za asili au uganga vikiwa vimepangwa kwenye meza au uso fulani. Kuna chupa kubwa ya kinywaji katikati mwa chupa hiyo ya plastiki iliyojaa kiowevu chekundu kahawia. Inaweza kuwa dawa ya asilia, pombe ya kienyeji au kinywaji kingine.

Hii ni sanduku na chupa ndogo za chanjo ya M-M-R II. Hii ni chanjo inayotumika kuzuia magonjwa matatu tofauti ya virusi ikiwemo surua, matumbitumbi na rubella. Jina la chanjo ni M-M-R II.

Taswira inaonyesha kuwa hii ni mandhari ya uharibifu mkubwa. Jengo kubwa lililoonekana limebomolewa kwa kiasi kikubwa na sehemu kubwa ya kifusi na uchafu imetawanyika ardhini. Mbele kuna mvulana amesimama. Amevaa fulana ya blue na suruali ya miraba. Anainua mikono wake kuelekea mbele kama kwamba anaashiria kitu au akijaribu kujilinda dhidi ya jua au vumbi.

Mtoto mdogo mwenye asili ya kiafrika mvulana akipokea sindano yupo ameketi au amesimama akiwa amevalia fulana yenye miili ya jano. Anaonekana akilia au anaonyesha dalili za maumivu na hofu huku mdomo wake ukiwa wazi. Mtu mmoja amevalia glovu nyeupe na sehemu ya fulani yake ya jano inaonekana amemshika mtoto kwa upole labda akijaribu kumtuliza au kumsaidia asiongee.

Hili ni jengo ndogo la choo cha umma katika eneo wazi labda bustani au mbuga. Jengo limejengwa kwa mawe au vigae vinavyofanana na mawe kwenye sehemu ya chini na sehemu ya juu. Ni vya rangi ya kijani kibichi au kahawa.

Hii ni mikono ya mtu, ikimimina kidonge kimoja cha rangi ya machungwa kutoka kwenye chupa nyeupe ya dawa. Mikono inayoshika chupa na kuekea kidonge inaonekana kuwa ya mtu mzima, labda mwanamke, na inaweza kuwa mikunjo hafifu inayoashiria umri.

Kutokana na bango lililoko nyuma, ambalo limeandikwa mamlaka ya uthibiti wa utalii, pamoja na mishoni yake na vishoni yake. Hii inaonyesha juhudi za afya usalama katika sekta ya utalii, ambapo kuna mwanamme mwenye sera za kitamaduni ya kimaasai anayechomwa shindano na mhudumu wa afya, ambaye ameshika shindano mkononi mwake huku akiwa amebeba veli lenye colour ya bluu.

Hapa ni hospitalini au kliniki ya meno ambapo mgonjwa amepanua kinywaji chake wasi uku wahudumu wa afya au madaktari wa meno ambayo wamevalia koti cheupe ,barakoa ya kijani kipiji na glavu nyeupe ana chombo kirefu mkononi mwake akichunguza kinywa cha mgonjwa uku akisaidiwa na mwenzake

Hii ni barabara iliyojaa maji ya mvua au mafuriko madogo na magari yanajaribu kupita. Inaashiria hali ya hewa ya mvua na changamoto za usafiri zinazoweza kutokea katika maeneo ya mjini. Barabara nzima imefunikwa na maji mengi yanayoonekana kuwafikia nusu magurudumu ya magari madogo. Maji yamejaa na yanasababisha mawimbi madogo magari yanayopita.

Hawa ni wanawake wawili ambao wanaonekana wako ndani ya nyumba na wameketi kwenye kitanda. Wanaonekana wakiongea huku moja anaonyesha akimweleza mwingine maelezo kutumia kitabu huku mwingine anaonekana akisikiza kwa thamaji.

Hili ni tukio la mafuriko makali ambayo yameathiri barabara au eneo la wazi ,huku lori kubwa likiwa limepinduka. Barabara nzima imejaa maji mengi yenye matope ya rangi ya kahawia, kuna watu kadhaa wanaoonekana wakitembea kwenye maji ya mafuriko baadhi yao wakiwa wametumbukiza miguu yao yote kwenye maji.

Mandhari yanaonyesha wazi kuwa hapa ni kwenye kliniki au hospitalini. Vifaa vya matibabu vilivyo wekwa kwenye sehemu ya rangi ya samawati vikiashiria mada ya afya na chanjo. Kuna chupo ndogo ya dawa ilioandikwa chanjo ya Polio na sidano tu pamoja na uchazo wa mililita kumi. Kuna sidano ilioandaliwa kwa ajili ya matumizi. Nyuma yake kuna stethoskopu enye rangi nyekundu ambao ni kifaa kinatumika na wadaktari.

Hawa ni watu wawili ambao wamevaa sare za manjano wakiwa wamevalia mask kutokana na janga au wanapomimina dawa fulani kutokana na usambazaji wa virusi. Kuna aina mbili ya mitungi. Kuna buluu na nyekundu ambayo inatumika kumimina dawa kwenye tanki nyeusi

Hiki ni chungu cha udongo chenye rangi ya kahawia juu na ni nyeusi chini kikiwa na michoro nyeupe. Moshi unafaa kutoka kwenye chungu kuashiria labda kuna kitu kinachochemshwa ndani. Nyuma ya chungu kuna vitu vingine visivyoeleweka vizuri ikiwemo labda maboga au vyombo vingine vya asili. Mandhari inaonekana kuwa na mwanga hafifu na inaweza kuwa sehemu ya ibaada, mila au sherehe fulani.

Hii ni kliniki au hospitalini ambapo mhudumu wa afya anachunguza mtoto mdogo huku mama au mlezi wa mtoto akiwepo. Mtoto mchanga amekaa mbele yake akimtazama mtaalamu wa afya. Mtoto amevaa nguo ya rangi ya chungwa isiyokolea. Mazingira ni hospitalini.

Hawa ni wanawake wawili ambaye moja anaonekana kuwa ni daktari wa meno anaonekana kuwa akimtazama mwanamke mwenzake ambaye amelala jini huku akiinua kichwa juu na kuonyesha meno yake kuwa aidha anaonyesha kuwa anamtibu au anayaangalia yaliokuwa na shida.

Virutubisho vya iron kwa jina ya Slow Fe. Hizi zinaachiliwa pole pole ni rahisi kumeza. Zina vidonge sitini na virutubIshi vya chuma vinavyopatikana bila agizo la daktari. Ni rafiki kwa mfumo wake na kadhalika.

Mazingira yanaonekana kuwa ni chumba cha hospitalini ama kliniki ambapo daktari wa kiume anamchunguza msichana mdogo. Msichana mwenyewe amevaa nguo nyepesi labda nguo za kulalia au gauni la hospitali. Msichana yuko anapokea matibabu au uchunguzi wa kimatibabu.

Huyu ni mfanyikazi wa afya anaweza kuwa nersi, amevaa sare za njano na bluu na barakoa, akimhudumia mtoto mchanga. Mtu mwingine ambaye anaweza kuwa mama wa mtoto pia yuko, amevaa barakoa na nguo yenye michirizi ya duara, akitazama mtoto. Mazingira yanaonekana kuwa kiliniki au hospitali.

Mwanamke ambaye anatabasamu akiwa amebeba mtoto wake mchanga mkononi, huku amevalia sare la hospitalini la kijani kibichi, huku akiwa ameketi kwenye kitanda cha hospitalini. Hi inaishara kuwa ni muda mfupi tu baada ya yeye kujifungua.

Hili ni kundi la watu ambao aidha wengi wao kuna wauguzi na madaktari ambao wanapeana mawaidha kwa wenyeji. Kando yao kuna mmoja amesimama katikati yao ambao wanawapeana mawaidha huku mwenzao wanasikiliza wakiwa wameketi chini.

Hii ni chupa ndogo ya glasi ya rangi aya kahawia iliyo na dawa. Lebo kwenye chupa inasomeka Olympia Pharmaceutical, virutubishi vya D3. Pia inasemwa jinsi ya kuhifadhi dawa hiyo na kuiweka mbali na jua. Pia kuna onyo kuwa ni sindano pekee.

Hili ni tukio la moto ambao unawaka kwenye nyasi kavu. Kuna watu wawili wanaoonekana kuwa wazimamoto, au wataalamu wa kudhibiti moto wa nyika. Wote wamevalia nguo maalumu wa kinga wa rangi ya njano, na kofia ngumu za kinga huku wameshika kifaa kinachoonekana kama tochi ya moto au chombo cha kuwasha moto wa kudhibitiwa.

Mandhari ni hospitalini vitanda vingi vimepangwa kwenye safu vikiwa na shuka nyeupe na rangi ya buluu pia kuna viti kando ya kila kitanda . Kwenye ukuta kumening'inizwa televisheni inayonekana pia kuna mhudumu aliyevalia barakoa, jengo hili kwenye dari lake kuna kitambaa cheupe ilhali pazia ni za rangi nyeupe.

Kutokana na taswira ya hapa inaonekana kuwa huu ni warsha au mafunzo ya kiafya, usafi, ufugaji au kilimo kwa kuwa takriban kuna watu kumi na mbili kwenye picha wengi wao wakiwa wamevalia makoti meupe marefu ilhali pia kuna pipa la bluu ambalo lina maji. Eneo hilo linaonekana kuwa na udongo usio na nyasi nyingi.

Hiki ni chumba cha kliniki ya meno. Pana vifaa maalum na mfanyikazi wa afya akifanya kazi, ambaye amevalia barakoa nyeupe na ngao ya uso kwa ajili ya ulinzi. Anaonekana akishughulikia au kuandaa vifaa vilivyo karibu na kiti cha mgonjwa.

Daktari wa meno ambaye ana kipara amevalia barakoa, miwani glovu nyeupe na shati lenye nebo Dentist ambaye anahudumia mngojwa wake. Mngojwa waake amevalia shati jeusi huku akiwa amepanua kinywa chake ilihali mhudumu akitia pamba mdomoni.

Mandhari haya yanaonyesha kuwa hili ni darasa au pahali ambapo panafunzwa, kukiwa na mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwa amevalia barakoa pamoja na mwanafunzi mmoja akiwa mbele ya darasa, huku wengine wakiwa wameketi kwenye madawati wakiacha nafasi ili kukaa mbali na rafiki zao kwenye dawati.

Hapa ni hospitali au kliniki inaonekana muuguzi mwanamke ambaye amevalia nguo yenye rangi nyeupe. huku Kuna mwanamke muja ambaye ameketi chini akishikilia mtoto wake mchanga uku muuguzi anaonekana akimwekea dawa mdomoni mwake.